Kuna vikapu vya rangi tofauti tofauti ambavyo vimeweza kuundwa kwa mikono. Kuna vikapu vya rangi nyekundu, bluu, rangi ya manjano pia rangi ya kijani. Vyote vimeweza kutandikwa kwa sehemu ambayo ni wazi.

Watu, kampuni ya bima ya Jubilee ambalo linaweza imeweza kusimamia, kuhakikisha kwamba watu wana bima ya hospitali na mambo y akiafya.

Watu wawili wamekaa mbele ya machumba ambayo yameweza kuchorwa michoro ya mitandao ya humu Kenya ambayo ni ya Airtel na Mpesa ambayo pesa unaweza kutumiwa ili kuweza kutuma pesa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Watu hawa wawili, mmoja amevaa shati yenye rangi ya samawati mwingine amevaa yenye rangi ya Chungwa.